Mtalumuwa macho, akinguza mwanamke kwa kutumia mashine maalum za kupima macho. Wote wawili wamekaa kwenye viti, na mwanamke ameweka uso wake kwenye chombo cha mashine. Mtandumu huyo, amevaa barakoa, akifanya kazi kwa makini.

Wataalam wawili wa meno, mmoja akiwa amevaa sare ya kijani na mwingine sare nyeupe wakiwa wanahudumia mgonjwa. Wote wamevaa barakoa, miwani ya kinga na glavu wakifanya kazi yao kwa makini. Mmoja wa wataalam anaonekana akitibu meno ya mgonjwa kwa kutumia vifaa maalum.

Mhudumu wa tiba au tiba ya viungo, akimfanyia mgonjwa mazoezi ya kiungo. Mtaalamu amevalia, shati ya rangi ya bluu na anaonekana akishika mguu mgonjwa , kwa makini akimsaidia kunyosha, au kusongeza mguu hicho. Mgonjwa umefunikwa na blanketi na amelala kitandani.

Kundi la watu wakiwe wa taaluma wa uokoaji wakiwa wanafanya kazi kwenye uokozi kwenye kisifu cha jengo lililoanguka. Wengi wamevalia suti za uokoaj, helmeti na vifaa maalum. Wanafanya kazi kwa bidii wakiangalia ndani ya kifushi. Jambo linaloashiria kuwa wanatafuta watu walionaswa.

Amelala kwenye kiti cha meno huku akihudumiwa na wataalamu wa afya ya meno. Daktari wa meno na msaidizi wake, wote wakiwa wamevalia barakoa, glovu, wanachunguza meno ya mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum.

Wanawake wawili mmoja akiwa mgonjwa na mwingine akiwa daktari wa meno. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno akionyesha tabasamu na ishara ya jembe, ishara ya kuridhika, anaonekana mwenye furaha anaridhika na huduma aliyoipata.

Dawa ziliilo na maandishi. Sanduku hilo limetengenezwa na bidhaa tofauti na ina maelezo ya kipimo tofauti. Dawa hii ina chanjo inayozuia magonjwa, surua, tubwitumbwi na rubella.

Tunaongeshwa bidhaa kadhaa za afya zilizo pangwa kwenye rafu ya duka. Bidhaa hizo zote zimefungwa kwenye vifungashio na chupa na zinaonekana kua ni dawa ya virutubisho vya lishe. Baadhi nyingi ziko kwenye maboxi madogo mieusi.

Mbalimbali, ikiwemo mitungi wa ajali, iliyotengenezwa kwa kibuyu ambayo umetengenezwa kwa shanga. Ndani ya mitungi huo kuna chupa kadhaa na vitu vingine. Kuna pia kitu kingine cha kibuyu kilichopanbwa na vitu vingine vya plastiki, na uchafu kuzungukwa.

Madaktari watatu wanaonekana wakihudumia mgonjwa wamevaa vikapu na barakoa

Mkusanyiko wa vitu vinavyohusiana na mila au utamaduni, kiungo cha mti kavu kinachofanana na mboga au mtambo kilichofungwa kwa kamba na shanga. Kimewekwa juu ya kitu kingine na kinaweza zunguka na viombo vingine mbalimbali kama vile vikombe na chupa.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti ya njano, barakoa na ngao usoni akimhudumia mtoto mchanga, aliyeshikiliwa na mwanamke. Mwanamke huyo amevaa barakoa. Inaashiria tukio la kutoa huduma za afya au chanjo kwa watoto.

Watu wakiwemo watoto katika kile kinachoonekana kuwa kampeni ya chanjo mwanamke aliyevaa shati ya manjano na sketi ya buluu anatoa chanjo kwa mtoto mchanga ambaye ameshikiliwa na mtu mzima. Watu wengine wamevalia barakoa na kuna bango nyuma yao ambayo halisomeki vizuri.

Mwanamke mzee, akiwa ameketi na amevaa barakoa ya rangi ya samawati anaonekana akichomwa sindano, pengine chanjo na mtu mwingine ambaye mkono wake unaonekana. Kando ya mwanamke huyo kuna watu wengine kwenye mazingira hio na ni kama wanasubiri huduma fulani.

Wataalamu wawili walio na mavazi maalum ya kujikinga, na barakoa za gesi, wakichunguza ng'ombe. Mmoja wao ametumia kifaa kama kipimo cha joto, au kitengo kingine cha kupima. Huku ng'ombe akiwa amefungwa kwenye chuma. Wataalamu hao wanaonekana kuwa katika mazingira ya shamba la mifugo, au barabara ya utafiti.

Mtaalam wa afya inaweza kua madaktari na manesi wakiwa wanafanya upasuaji kwenye machumba ya upasuaji. Kila mmoja amevaa mavazi maalum ya upasuaji ikiwemo barakoa, kofia na gauni za rangi ya kijani. Wengi wameinama mgonjwa amelala wakifanya upasuaji huku wengine wakisimama kando wakitazama na kusaidia.

Nne za virutubishi au dawa zimepangwa kwa mstari, kila chupa ina lebo tofauti yenye jina la bidhaa linaloelekeza kazi yake na viungo vyake. Aina mbalimbali za virutubisho vya vitamini D na vingine vya afya ya mifupa vinavyopatikana sokoni.

Vifaa vya matibabu haswa shindano na chupa za dawa. Vifaa vimewekwa kwenye meza yenye mandhara ya rangi ya buluu. Kuna shindano moja iliyoelekezwa mbele, kando yake kuna chupa ndogo za kioo zenye dawa. Moja ya chupa hiyo inaonekana kuwa na kiowevu ndani yake, na nyingine ni chupa tupu.

Lenye wanafunzi wengi wakiwa wameketi kwenye meza. Mwalimu wao, amesimama mbele, akifundisha somo la Kompyuta. Kuna wanafunzi wengi, wanaonekana wakitumia vifaa vya kompyuta au tableti. Kuna mabango mawili yaliyobandikwa ukutani.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wakiwa wamesimama kwenye duara. Wengi wao wamevalia kanzu nyeupe za maabara au nguo rasmi. Mtu mmoja anaonyesha kifaa cha kunawia mikono kilichotengenezwa kwa ndoo.

Mwanaume amelala kwenye kitanda cha wagonjwa, ambacho kinaonekana kuwa katika mazingira ya hospitali au kituo cha afya. Mwanaume huyo anaonekana mgonjwa au dhaifu na amefungwa kitambaa kichwani. Mkono wake unaonekana kuwa na bandeji au kitambulisho cha mgonjwa.

Iliyoathiriwa na mafuriko, kuna maji mengi yaliyotiririka, na kufunika barabara na maeneo ya wazi karibu na nyumba ndogo. Mbele yao kuna mtoto amevaa shati nyekundu akitembea ndani ya maji. Kwa umbali kuna mtu mzima amevaa shati jeupe, na suruali nyeusi akitembea kati ya maji hiyo pia.

Chupa ndogo ya dawa ambayo ni chanjo ya MMR Vaccine . Chanjo hii inauzia mgonjwa surua, matumbitumbwi na rubela. Chupa hiyo ina lebo lenye maelezo hayo na kwa nyuma kuna shindano inaonekana kwa umbali.

Virutubisho vya lishe kutoka kampuni fulani, chupa hio ina lebo inayosema kuwa daktari wa dawa ameipendekeza na kwamba inaweza kusaidia kutoa nishati na kuungua mkono seli nyekundu za damu. Chupa ina rangi za manjano na ina picha ya matunda ya rasberi.

Amelala chali juu ya kitanda cha uchunguzi, huku mtaaluma wa tiba akimshika mguu moja na kuiinua juu, kana kwamba anafanya mazoezi ya viungo au anaangalia maumivu kwenye mwili wake.

Mke ameketi kwenye kiti nje na mtu wa huduma wa afya amesimama karibu naye akimpea sindano, mwanamke huyo ameinua mkono wake na mtu wa huduma amevalia barakoa, mazingira yanaonekana kuwa nje labda katika eneo la kijiji na kuna miti na mimea nyuma.

Wodini au chumba cha dharura, katika hospitali. Kuna wagonjwa kadhaa wamelala kwenye vitanda vya hospitali. Moja aliye karibu zaidi, amefunikwa kwa shuka na inaonekana kama mguu wake una majeraha na umefungwa bandeji.

Wanawake wawili wameketi wakiongea mbele ya meza, mwanamke mmoja ambaye amebeba mtoto na mwingine anaonekana akizungumza ama akimwelezea kitu, mwanamke ambaye anafanya maelezo amevaa barakoa.

Mtu mzee akipata sindano au chanjo begani. Mtu huyo amekaa huku akipata huduma hiyo kutoka kwa mtu mwingine ambaye mkono wake unaonekana akíchomoa sindano, mzee huÿo anaonekana mnyonge au anajikaza.

Chupa ya dawa yenye lebo ambayo imeandikwa inayoonekana. Chupa ina kifuniko nyekundu na lebo inaonyesha kuwa ina vidonge sitini. Lebo pia inaonyesha kazi ya dawa ikiwemo kupunguza uchovu na kusaidia uundaji wa seli nyekundu za damu.

Hili ambacho hutumiwa kusaidia afya katika njia ya mkojo. Kidonge cha cranberry mara mingi hutumiwa kuzuia maambukizi ya njia ya mkojo kwa kuzuia bakteria kushikamana na kutua za kibofu cha mkojo. Ingawa si mabadala wa matibabu ya matibabu kuambukizwa.

Kundi la watu waliokusanyika nje chini ya hema. Mwanaume mmoja aliyevalia suti ya samawati anaonekana akifanya maonyesho au anajaribu kutumia kifaa cha maji kilichotengenezwa kwa bomba. Wengine wamesimama karibu naye wakitazama kwa makini.

Kundi kubwa la panzi wakila au wametua juu ya mmea wa mahindi. Wamekusanyika kwa wingi kwenye jani na shina la mahindi, wakionyesha ishara ya uvamizi hatari kwa mazao. Rangi zao zinaelekea kuwa kawia au nyekundu na pia wanaonekana kuwa wanafanya uharibifu.

Jengo, lililoporomoka na watu wengi wamekusanyika katika eneo hilo. Juu ya kifusi cha jengo hilo, kuna watu wamesimama, wengine wakiangalia au wakijaribu kusaidia. Kuna kundi cha waokoaji wakiwa wamevalia mavazi maalum ya uokoaji. Wakiwa wameinama na kufanya kazi kwenye kifusi hicho.

Majonzi na wasiwasi ndani ya chumba cha hospitali. Kuna kitanda kimoja au viwili vya hospitali. Mtu mmoja labda ni mgonjwa, amelala kitandani na amefunikwa. Kuna mwanaume aliyeketi, ameinamisha kichwa chake na kushika uso. Hali hii inaashiria wasiwasi mkubwa.

Mtoto mchanga akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitali akishika mtoto wake mchanga kwa upole na upendo. Mama huyo ana nywele zilizofungwa kwa mtindo wa dreadlocks na ni rangi ya nyekundu. Mtoto amefungwa kwa uangalifu kwenye blanketi.

Mke ambaye anaonekana kuwa mama ameshikilia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha watoto hospitali, mwanamke huyu amevaa nguo za kulala na kofia ya kulinda nywele, uso wake unaonyesha upendo na utulivu, anafanya matendo kwa uangalifu na upole.

Mwanaume amevaa shati la kijani na barakoa akipata sindani mkononi mwake. Mtoa huduma ya afya aliyevaa sare ya samawati na barakoa, anaonekana akimchoma shindano. Kifaa cha kuhifadhi baridi kinaonekana hapo nyuma.

Watu wawili wakijaribu kuvuka barabara iliyojaa maji ya mafuriko kwa kutumia pikipiki. Mmoja wao anasukuma pikipiki, huku mwingine akiwa amekaa juu yake. Maji yanaonekana yana nguvu na yanatiririka kwa kasi. Mazingira yanaonesha uwepo wa miti na vichaka kando ya barabara.

Ikiwemo gari ndogo ya abiria, tuktuk na matatu, yakiwa yameegeshwa na yamesimama kwenye barabara ya maji. Maji hayo yanaonekana kutokana na mvua, na yametawanyika chini. Magari yote yanaonekana yamefurika kiasi fulani.

Mkusanyiko wa vitu mbali mbali vingine vikiwa vimefungashwa Kwa njia isio rasmi inaonekana kama vivaa vya kitamadhuni au vya Uganda au mimea halisi, vitu vingi vimepanga kwenye sakafu au juu ya kitambaa kuna vyombo vidogo vikombe au chupa vilivyo na kifuniko, rangi mbali mbali nyekundu na manjano.

Kundi la watu wakiwa nje ya jengo, wawili kati yao wamevalia fulana za njano zenye mistari inayong'aa, na wamesimama pande mbili za kifaa cha kunawia mkono. Mwanaume mwingine yupo katikati, na kuna mwanaume mwingine anayemwangalia. Wanaonekana kama wanafanya maonyesho ya jinsi ya kutumia kifaa cha kunawia mkono.

Mkono wa mtu ukiwa imefungwa kwa vifaa mahalum matibabu au utafiti kuna waya ya vitu vilivyounganishwa kwenye ngozi iliyowekwa kwa ajili ya kupima au kufanya uchunguzi fulani, mkono imefungwa kwa utulifu na umeshikiliaa pahali na kinaonekana kama mzahada wa chuma au plastiki.

Tatu ambazo huenda ni za kutengeneza ngozi au vipodozi vya asili. Bidhaa hizi ni pamoja na sabuni mbili, zenye maandishi. Chupa ndogo mbili zenye kiowevu cha manjano na chupa kubwa yenye unga wa rangi wa kahawia. Inaonekana kama ni seti ya bidhaa zinazouzwa pamoja.

Kundi la watu sita, wanaume watano na mwanamke mmoja, wamesimama nje. Wengi wao wamevaa barakoa, na baadhi yao wanashikilia nakala. Mbele yao kuna magunia kadhaa ya bidhaa. Wanaonekana kuwa viongozi, au maafisa. Labda wako kwenye hafla ya utoaji msaada, ukaguzi, au mkabidhiano.

Eneo la makaazi ya muda ambapo kuna mahema mengi madogo yaliyotawanyika kwenye ardhi. Hali ya hema hayo inaonyesha kuwa makaazi ya muda na dalili ya mazingira magumu kuishi.

Wahuguzi wawili ndani ya chumba cha watoto wachanga hospitalini, wahuguzi hawa wamevaa sare za hospitali na mmoja wao anaonekana kumwangalia mtoto mchanga. Watoto wachanga kadhaa wanaonekana wamelala katika kitanda maalum vya kuwasaidia vinaashiria kuwa chumba ni cha malezi ya watoto wachanga.

Mwanaume aliyevaa kanzu nyeupe na mwingine aliyekaa kwenye pikipiki iliyo na chupa nyingi za maji. Mwanaume aliyevaa kanzu anamnyoshea ishara ya pondaponda au vizuri yule aliyekaa kwenye pikipiki, inaonekana kama ananunua maji au wanafanya mazungumzo ya kirafiki.

Mkulima aliyevaa fulana ya buluu na glavu nyekundu akipuliza dawa ya mimea shambani. Amebeba kifaa cha kupuliza dawa mgongoni na inaonekana kama anafanya kazi ya kudhibiti wadudu au wagonjwa shambani. Mimea pia ni ya mahindi au mazao mengine yanayofanana na mahindi.

Jengo ndogo la hudumu ya maji, ambalo linaonekana kuwa la mradi kubwa. Mbele ya jengo hilo mtu mmoja anajaza maji kwenye chombo kikubwa cha rangi ya manjano, huku mwingine akisubiri. Kuna pia tenki kubwa ya maji juu ya jengo hiyo.

Kahawa, au virutubisho vya lishe, ambavyo kimelala kwenye vidonge, vimetapakaa chini, vidonge hivi, ni vya rangi, vya majani, na viko katika mfumo wa kapsuli laini, hii inaashiria, bidhaa inayohusu afya, na lishe.

Wamama wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na bakora wakisafisha na kujiua vicini ndani ya chupa. Mmoja anatumia kifaa cha kunyunyuzia kemikali au dawa huyo mwingine akitafuta uso wa meza kaunta kwa kitambaa.

Watu wawili, mtu mmoja ambaye mkono wake unaonekana kuwa na madoadoa anashikwa mkono na mtu aliyevaa glovu. Mtu huyo anampa msaada wa matibabu au uangalizi mazingira yanaashiria kuwa, huenda ni hospitali au kituo cha afya.

Mkono wa mtu aliyevalia glovu ya kijani, akichukua dawa kutoka kwenye chupa ndogo kwa kutumia shindano. Inaonekana kama anachota chanjo au dawa nyingione. Hii inaashiria machukato au maandalizi ya chanjo ya matibabu.

Eneo la kame lenye udongo na mawe, kuna miti moja kubwa unaonekana katikati hapo. Milima inaonekana kwa mbali na anga lina mawingu meupe.

Mhuguzi akimpa mtoto chanjo. Mama wa mtoto amembeba mtoto huyo kwa uangalifu huku mhuguzi akijitayarisha kumpa chanjo. Wote wawili wanaonekana kuwa katika kituo cha afya au kliniki. Nyuso zao zinaonyesha umakini na utulivu.

Bango la tangazo la miti shamba, kutoka kundi fulani, dawa ambayo ina jina fulani. Bango lina orodhesha faida zake zikiwemo kuongoza nguvu za kiume, kuongeza maumbile, na kutibu matatizo ya uzazi. Chupa ya dawa inaonekana kwa upande wa kushoto. Na bango pia linaeleza mahali ambapo dawa hii inapatikana.

Ameketi nje akichanjwa na mhudumu wa afya. Mhudumu wa afya amevalia barakoa na anaonekana akimchoma shindano begani mwa mwanamke huyu. Mhudumu mwingine wa afya amesimama anasubiri.

Mwanamke amesimama mbele ya duka amevaa barakoa usoni glovu mikononi na amebeba sanduku jeupe mkononi mwake watu wengi wanaonekana nyuma yake inaonekana kama yuko nje kwenye eneo lenye watu wengi.

Sehemu ya ndani ya jikoni. Mbele kabisa, kuna mtoto anayeketi ameelekea upande wa jikoni. Amevaa fulana ya rangi ya pinki. Nyuma yake karibu na jiko, kuna mwanamke ambaye amevaa koti refu jeupe. Anaonekana akifanya kitu jikoni.

Bima la tangazo la miti shamba kutoka kundi fulani, dawa inayo itwa na jina flani. Bango inaorodhesha faida zake zikiwemo kuongeza nguvu za kiume, kuongeza maumbile na kutibu matatizo ya uzazi.

Watu wazima wawili wakiwa na mtoto mchanga, mmoja anaonekana ni mhudumu wa afya na mwingine anaonekana kama ni mama ya mtoto. Mhudumu wa afya amesimama akimchanja mtoto na mama yake amesimama akimwangalia.

Akifanya shughuli ya usafi au kunyunyizia dawa za kuua vijidudu. Mtu huyu amevaa mavazi ya kujikinga ikiwemo koti jeupe, balakoa na miwani ikionyesha tahadhari kubwa kutokana na kazi anayoifanya. Kuna pia mtu amesimama nyuma yake ambaye amevalia sare zinazofanana.

Mhudumu wa afya labda daktari au nesi akiwa amesimama na kumchunguza mtoto mchanga. Mhudumu huyu amevaa mavazi ya hospitali ya buluu, miwani na barakoa akionyesha tahadhari kubwa. Mtoto mchanga amelazwa kwenye kitanda cha shuka cheupe.

Ya dawa yenye maandishi. Dawa hii ni ya unga ya kutengeneza sindano inatumiwa kwa njia ya sindano kwenye misuli au chini ya ngozi. Maelezo mengine kama vile matumizi, madhara au dozi yanaonekana kwenye picha.

Daktari au mtaaluma wa afya aliyevaa koti jeupe la maabara akionyesha au akielekeza mashine ya matibabu iliyo na baluni ya kijani. Inaonekana kama anafanya kazi ya maonyesho au kutoa mafunzo kuhusu matumizi ya kifaa hicho cha matibabu.

Daktari wa meno au mfanyikazi wa afya anaangalia mgonjwa wake. Mfanyikazi huyu amevaa sweta ya bluu, kofia na barakoa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akiwa amevalia miwani maalum ya kujikinga macho. Daktari anaonekana akifanya matibabu kwa mgonjwa na kwenye meza hilo karibu kuna kikombe ya maji na kifaa vingine vya meno.

Sanduku la dawa na lina maandishi ya STAMARIL ambayo ni nya chanjo ya homa ya manjano. Juu ya sanduku, kuna maelezo kuwa inapatikana kwa maagizo ya daktari pekeeyake.

Mwanamke mchanga aliyevalia barakoa usoni anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya au daktari. Ameshika sindano na chupa mdogo labda ya kujianda kumdunga mgonjwa. Amepanga nywele zake vizuri na huko na mavazi yanayofanana na sare ya wafanyikazi wa afya.

Sehemu ya barabara iliyoharibika inaonekana kama imegeuka au imekua kutokana na uharibifu mkubwa. Kundi la watu wamesimama karibu na barabara hiyo wakiangalia uharibifu huo labda ya mafuriko au mvua kubwa.

Mtu mzima anayeonekana kama mhuduma wa afya akipima mtoto mdogo sindano. Wote wawili wamekaa. Mhudumu wa afya amevaa shati jeupe na miwani akionekana makini kwa kazi yake. Mtoto amevaa nguo yenye rangi nyingi.

Sanduku ya plastiki yenye vifaa vya matibabu, au dawa ndani yake. Ndani ya sanduku hilo kuna chupa ndogo za dawa, mirija ya maji, na vitu vingine vinavyofanana na vifaa vya huduma za afya. Hii inaweza kuwa tengo cha huduma za matibabu.

Hasa shindano au chanjo kwa matumizi ya matibabu. Upande wa kushoto kuna chupa ndogo ya gilasi ilio na lebo inayosomeka ikiiashiria jina la dawa. Upande wa kulia kuna shindano, chupa ya plastiki iliojazwa na maji labda maji ya kuchanganya dawa. Lebo inasomeka.

Daktari wa meno akiwa amevaa mavazi maalum. Kofia ya bluu , miwani maalum ya darubini na barakoa . Anashugulikia mgonjwa ambaye ameongeza miwani ya kujikinga macho. Daktari anaonekana akifanya matibabu ya meno kwa mgonjwa huo.

Mbalimbali za dawa za mitishamba zikiwa zimewekwa kwenye kitambaa. Dawa hizo zinaonekana kuwa zimetayarishwa kwa kutumia mzizi, majani na mgamba ya miti. Hii inaonekana kama matalamu ya mitishamba ama zimepangwa kwa ajili ya kuuza.

Kundi la watu wakivuka barabara iliyojaa maji ya mafuriko. Maji hayo yamefunika barabara yote na baadhi ya watu wamebeba mizigo. Hali inaonekana kuwa ngumu na hatari kwao kuvuka.

Kundi la watu waliovaa mavazi meupe ya kinga na kubeba vifaa mgongoni mwao, labda vya kupuliza dawa wakitembea kwenye shamba lenye mimea. Inawezekana wanapuliza dawa ya wadudu au kemikali nyingine shambani.

Mtu ambaye anaweza kuwa daktari au mfasiha, akiwa ameshika chupa mbili za dawa au vidonge. Chupa hizo zinafanana na zile zinazotumiwa kuhifadhi dawa hosipitalini. Mtu huyo amevaa koti jeusi na aproni nyeupe.

Mwanaume mwenye furaha akisimama mbele ya rafu zenye sanduku za dawa. Anavalia shati lenye mraba na anaashiria dawa hizo. Labda anaziuza au anazionyesha.

Watu wawili wanawake wakionyesha watoto wachanga kwa mama yake ambaye ako kitandani ameketi. Wote wanaonekana wametabasamu. Inaonekana kama tukio la furaha baada ya kuzaliwa kwa mtoto labda katika hospitali au kliniki.

Wataaluma wa afya au wahudumu wa jamii wawili. Wakiwapa wahudumu au ushauri wazee wanaoonekana wameketi kwenye kiti. Mmoja wa wahudumu amevaa vesti ya rangi ya buluu, na anazungumza na mzee, huku mwingine akionekana anafanya shughuli mbalimbali.

Eneo dharura katika hospitali au kituo cha matibabu. Watu kadhaa wamevaa sare baadhi wakiwa na sare nyekundu zinazofanana na zile za wafanyakazi wa msalaba mwekundu au wahudumu dharura. Mmoja wa wahudumu anasukuma wagonjwa aliyelala kwenye kitanda hospitalini.

Daktari akiwa ameketi kwenye meza, amevaa koti nyeupe ya daktari na kifaa cha mwanga kichwani. Anaonekana akichunguza kitu kidogo mikononi mwake labda sampuli ya kifaa cha matibabu. Nyuma yake kuna watu pia waliovaa nguo za kitabu. Na wengine wamekaa wakisubiri.

Daktari aliyevalia nguo nyeupe na kifaa cha kichuuzi kichwani, akimwangalia mgonjwa wake ambaye ameketi mbele yake. Wote wawili wamekaa mezani. Daktari anaona akishikilia kifaa cha matibabu na anazungumza na mgonjwa. Nyuma yao kuna watu wengine wamekaa kwenye kiti wakisubiri.

Kundi la mabuyu yalioyofungwa na makamba kupambwa na shanga. Mabuyu haya yametengenezwa ardhini. Inaonekana kama ni sehemu ya utamaduni au mila fulani. Haya mabuyu yanaweza kutumika kama vyombo au chombo cha kunywea.

Sehemu ya ndani la gari la wagonjwa. Rangi ya ndani ya machungwa na nyeupe. Kuna vifaa vya matibabu vilivyopangwa kwenye kabati na rafu. Vifaa hivyo ni pamoja na viti vya wagonjwa, kitanda cha kubebea wagonjwa na kifaa vingine muhimu katika gari la dharura.

Daktari wa meno ambaye amevaa barakoa, miwani ya kinga na glovu akihudumiwa mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha meno. Daktari anaonekana akimfanyia matibabu labda akichunguza au akimtibu mgonjwa.

Wanawake wawili, mmoja mzee na mwingine kijana, wanashirikiana kati ya shughuli ya kupatikana kwa maji. Mwanamke mzee aliyevaa kofia nyeupe na nguo ya buluu anatumia kisima au mfumo wa maji unaoonekana foma la maji lenye alama ya duara la buluu. Mwanamke kijana ameshikilia chombo cha manjano inaonekana anajazwa maji.

Ndani ya duka au chumba kidogo chenye vitu vingi vilivyopangwa kwa njia ambayo inaweza kuonekana kwa vuju kidogo. Sehemu kubwa inaonyesha chupa ya plastiki zenye ukubwa mbalimbali zingine zikiwa kioevu ndani vitu vingine mbalimbali vikiwemo vikapu halisi , kamba na vitu visivyoekelewa vikitandikwa kwenyewe.

Madaktari wawili mmoja akiwa pande ya kulia na mwingine pande ya kushoto, wamevalia mavazi mavazi maalum ya kinga ikiwemo barakoa na vitu vingine vya kujikinga wakihudumia mgonjwa. Inaonekana wanatoa matibabu ya meno au upasuaji mdogo.

Wataalamu wawili wa afya ya meno wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa na glovu wakihudumia mgonjwa. Mgonjwa ambaye uso wake unaonekana kidogo. Amelala kwenye kiti cha meno. Mtaalamu mmoja amevaa shati ya buluu na mwingine koti jeupe wanaonekana wakifanya kazi kwa makini.

Eneo la mbele la hospitali ambalo linaonekana kuadhiriwa na mafuriko, maji mengi ya kahawia yamefurika na kufunika barabara na eneo yaliyowazi mbele ya hospitali. Tunaweza kuona jengo la hospitali likiwa na jina.

Mhudumu wa afya anayeonekana kama daktari wa meno akihudumia mgonjwa. Mhudumu huyu amevaa mavazi maalum ya hospitali ya rangi ya buluu bakora na glavu, anainama juu ya mgonjwa ambaye ameketi chini maalum cha meno akionyesha utaalamu wake.

Sanduku la dawa na chupa ndogo za chanjo ya homa ya manjano yenye maandishi yellow fever vaccine , dawa hizi ziko juu ya meza na uso mweupe, tena kuna chupa zingine tofauti tofauti juu ya meza.

Mwanamke huyo amevaa nguo ya rangi ya machungwa na shati jeupe ndani anaonekana kutulia na kufungua macho yake na kuonyesha utiifu na umakinifu wa hali. Anaonekana akipimwapimwa na nyuma yake kuna umati kwa watu walioshiriki katika tukio hilo.

Chungu ndogo cha udongo, kinachochota moshi mweupe kutoka ndani. Chungu hicho kina msika au michoro ya mistari ya rangi nyeusi na nyeupe. Vitu vingine vinavyoonekana kama vibuyu au vyombo vingine vidogo vidogo, vya kienyeji vimezunguka chungu hicho, na baadhi vimetandikwa ukutani.

Mikono ya mtu inashika paketi kadhaa ya taulo ya kike za hedhi. Taulo hizi zimefungwa kwa mikanda ya miraba na inaonekana kama zimeandaliwa kwa ajili ya kusambaza au matumizi ya kikundi. Kuna paketi za rangi mbalimbali zikiwemo ya buluu, nyekundu na nyeupe zote zikiwa na maandishi.

Mfanyakazi wa afya ambaye amevaa koti jeupe la daktari na barakoa ya bluu, anaonekana akimhudumia mgonjwa ambaye kichwa chake ndicho kinaonekana. Ameketi karibu naye. Mfanyakazi huyo anaonekana akifanya matibabu kwa mgonjwa kwa kitu flani.

Jengo la vyoo vya umma ambavyo viko karibu na shule. Kwenye ukuta wa jengo hilo, kuna sinki na maandishi. Watu wawili wanaume wamesimama karibu na jengo hilo wakionekana wanajadili kitu fulani.

Chupa ya chanjo haswa chanjo ya MMR . Kuna chupa ndogo ya dawa, sanduku la chanjo na karatasi yenye maelezo kuhusu chanjo hiyo. Kichwa cha karatasi kina maandishi.

Wodi ya watoto wachanga katika hospitali. Kuna wauguzi wawili wamesimama, watoto wa hao. Watoto wachanga wanalazwa kwenye vitanda maalum vinavyoonekana na kupangwa kwa safu. Mazingira yanaonekana kuwa safi na wauguzi wanahakikisha kuwa watoto wanapata huduma.

Kituo cha matibabu ya meno ambapo daktari wa meno anatibu mgonjwa. Daktari na msaidizi wake wote wamevaa barakoa na nguo maalum ya kazi. Huku wakitumia vifaa vya kisasa vya matibabu. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum na taa imeelekezwa kwenye mdomo wake ili kumpa daktari mwonekano mzuri.

Kundi la watu wakiwemo wageni waheshimiwa wakitembelea mradi au hafla fulani. Kuna wanaume wawili walio mbele. Mmoja amevalia suti nyeusi na mwingine suti ya kijivu wakikagua au wakipitia matumizi ya maji ya manjano yaliyo pangwa kwenye zulia jekundu ardhini. Nyuma yao pia kuna watu wengine.

Muuguzi au mhudumu wa afya mwanamume akifanya kazi katika wodi ya watoto wachanga. Ameweka mkono ndani ya incubator kifaa maalum kinachowatunza watoto wachanga labda kumuangalia au kumpa huduma mtoto. Kuna incubator nyingine kadhaa nyuma yake.

Wanawake wawili moja akiwa amevaa kanzu nyeupe na mwengine amevaa shati lenye michoro wameinama wanaonekana kama wanasaidia kupatia mtoto dawa. Mwanamke aliyevaa kanzu nyeupe anaonekana kama anatoa huduma fulani kwa mtoto.

Bango la nje, duka au soko lenye mabao yaliyojaa maandishi. Mabao moja iliyorekodiwa huduma au bidhaa zinazotolewa. Mbele ya bango hili kuna viboxes au rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo mimea au mizizi inayofanana na mimea ya dawa.

Mhudumu wa afya amekaa nyuma ya meza akiongea na mgonjwa au mteja. Mhudumu huyu amevaa shati jeupe na aproni pamoja na barakoa, akionyesha tadhmini ya maambukizi. Mteja ameketi mbele ya meza, akimwangalia mhudumu kwenye meza. Kuna chupa ya kusafisha mikono.

Mtaalumu wa marahaba labda mwanasayansi au daktari akifanya kazi ndani ya chumba cha marahaba. Mtu huyo amevaa nguo nyeupe za marahaba na barakoa usoni. Anaonekana akiwa ndani ya chumba maalum au kabati la usalama wa kibayologia anashuighulikia sampuli vya utafiti.

Mtoto amelazwa kwenye kitanda cha hospitali huku mhuudmu wa afya labda daktari akimwangalia kwa makini. Mgonjwa anaonekana akiwa amefunikwa na blanketi nyeupe na amewekwa vifaa mbalimbali vya matibabu ikiwemo gomba la oksijeni . Daktari amevaa ya hospitali barakoa na kofia ya upasuaji.

Kifurushi cha dawa kinachoitwa scambid. Hii ni chanjo ya homa ya manjano. Kifurushi kina sanduku yenye maelezo na chupa ya dawa yenye unga na shindano iliyotayarishwa na pamoja na kiyeyushi cha kuchangania.

Aliyevaa mavazi maalum ya manjano ya kujikinga akipuliza dawa kwenye mimea kwenye shamba. Mtu huyo amebeba kifaa cha kupulizia dawa mgongoni. Inaonekana kama anapuliza dawa ya wadudu au mbolea kwenye mazao akijikinga na kemikali.

Wanaume aliyevalia shati zenye rangi mchanganyiko za manjano, kijani na blue amesimama karibu na chuo cha nje kilichojengwa kwa chuma. Anaegemea ukuta wa choo hicho huku akitabasamu jambo linaloashiria furaha au kukadiri na kitu fulani.

Matibabu ya meno ambapo daktari anamtibu mgonjwa, wote wamevaa barakoa na daktari amevaa koti jeupe ya hospitali huku mgonjwa amevaa fulana ya kijani. Daktari anafanya kazi kwa makini huku akitumia vifaa maalum maalum za kisasa.

Mwanamke aliyevaa hijabu ya rangi ya kijani na shati jeusi akizungumza na mwanamke mwingine aliyevaa sare jekundu na barakoa. Mwanamke aliyevaa sare nyekundu anaonekana kuwa daktari wa meno au mtaalamu wa afya kwani anashikilia mfano wa meno akimwelezea mteja wake.

Mtu, labda mtaalumu wa afya, amevaa glavu ya kijani kibichi. Mkono huo unashikilia chupa ndogo ya dawa na shindano iliyojaa dawa. Chupa ya dawa imeandikwa M-M-R ambayo inaashiria chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella.

Mkusanyiko wa chupa na pakiti mbalimbali za dawa. Kuna chupa za dawa za vidonge, vidonge vilimo kwenye vibumba vya plastiki na pakiti zingine za dawa kwenye meza.

Amri tofauti za biashara labda ya matumizi ya nyumbani zimepangwa juu ya meza au sakafu tunaweza kuona bidhaa mbalimbali kwenye meza, hizi bidhaa zinaonekana kuwa katika fungasha la plastiki na labda zinatumika kwa madhumuni tofauti.

Kuna dawa na chupa mbili za sindano, sanduku la dawa lina lebo inaonyesha jina na dawa kama MMR . Hii ni chanjo ya Surua, matumbwitumbwi na Rubella . Chupa moja ya sindano inaonekana ikiwa na kioevu na ingine haina.

Muuguzi mwanamke akishughulikia watoto wachanga walimo kwenye vitanda maalum ya kutunziwa. Kila mtoto ana kitanda chake cha kioo. Muuguzi anaonekana akichunguza watoto wachanga hao kwa makini na akiwahudumia vilivyo.

Picha ya meno inaonekana kama ni matibabu ya bure ya meno. Juu ya picha kwenye bango lenye maneno ambayo yameandikwa hapo juu. Bango hilo pia lina nembo za wafadhili au shirika. Kwenye picha kuna mgonjwa amelala kitandani au katika kiti maalum akiwa anapatiwa huduma.

Mwanaume amevaa fulana ya rangi nyekundu akiwa anafanya usafi nje ya jengo ndogo. Mwanaume huyo anainama anautumia ufagio na ndoo ya rangi chungwa. Ukutani kuna mabao mawili, yote yamechorwa na yana ujumbe kuhusu usafi na maji safi.

Mkono uliovaa glovu za bluu ukiwa umeshika sindano na chupa ndogo ndogo ya chanjo yenye label ya M-M-R Vaccine . Inaashiria maandalizi ya chanjo labda kupinga suhura, matumbwitumbwi na rubella.

Wauguzi wawili mmoja akiwa amesimama kwa upande kwa kushoto mwingine wa kulia wakiwa wamevaa sare za hospitali, barakoa na makofia za kujikinga wakitazama kumhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya mashine ya kumhifadhi.

Maduka au ghahala lililojaa rafu zenye bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa katika chupa ndogo ndogo, makopo na kifungasho vingine. Kuna bidhaa nyingi na za aina moja zilizopangwa kwenye rafu.

Wanawake wanne walio na mavazi ya kitamaduni. Wanawake wawili mbele mmoja amesimama katikati na mwingine kushoto. Wamevalia shanga nyingi shingoni na mavazi ya rangi tofauti. Wanawake wote wanne wamebeba vyombo au ndoo zilizo jazwa maji juu ya vichwa vyao. Vyombo hivyo vimetengenezwa na nyenzo tofauti. Kimoja cha asili na vingine vyombo vya plastiki.

Akitembea ndani ya maji yaliyotuwama amevalia koti la manjano na suruali nyeusi. Maji yamefunika sehemu kubwa ya chini na sehemu iliyobaki inaonyesha mimea inayoonekana kama nyasi inaonekana kama anavuka eneo iliyofurika.

Nje, inaonyesha kibanda kinachoonekana kama ni cha mtaalamu wa tiba asilia au daktari wa miti shamba. Kuna meza ndogo ambayo ina chupa mingi za kioo na vyombo vingine ambavyo vina dawa ya miti shamba. Nyuma kuna bango lililo na maandishi pamoja na namba ya simu.

Mkazi wa afya amevaa mavazi maalum ya kujikinga ndani ya jengo ambalo linaonekana kama kituio cha afya au hospitali. Mtu huyo amevaa kofia, barakoa, glovu na vazi jeupe la kujikinga kutokana na shingo hadi magotini. Nyuma yake kuna ngazi na upande wa kulia kuna meza na chupa za maji na vifaa vingine vinavyotumika hospitalini.

Watatu labda wanawake, wakiwa wamesimama nje katika eneo la nyasi na miti nyuma yao. Wote watatu wamevaa nguo nyeupe ambazo zinaweza kuwa sare za kazi au shughuli maalum. Wanaonekana wameshikilia masanduku au mikopo ya rangi ya nyekundu yenye nembo.

Mwanamke amekaa amevaa fulana ya buluu iliyo na mikanda ya shati la kijivu ndani. anaonekana akizungumza na ameshika mtoto mkononi mwake. Nyuma yake kuna ukuta wa nyumba ya kawaida. Kwa sura anaonekana kama mtu anatoa ushuhuda au anazungumza kwa makini na mtu ambaye haonekani.

Chupa ya chanjo haswa ugonjwa wa surua, matumbwitumbwi na rubela. Kifurushi cha dawa yaani sanduku ndogo na ndani yake kuna chupa mbili ndogo za dawa. Sanduku la dawa lina nembo, maelezo kwenye sanduku yanaeleza matumizi ya chanjo.

Kundi la watu wanashiriki katika shughuli ya matibabu au utoaji huduma za afya kwa watoto. Mwanamke amevaa kofia ya bluu ameshika na kumwangalia mtoto mchanga. Mwanamke mwingine na mwanaume wamesimama karibu wote katika shughuli hiyo. Mwanamke inaonekana anampatia dawa.

Nyumba ya majengo yakiwaka moto na kuna miale ya moto na moshi mkubwa. Moto unaonekana kwenye paa na kuta za majengo hayo na anga lina rangi ya machungwa kutokana na rangi wa moto.

Pikipiki tatu za abiria, zote zikiwa zimekwama katika maji mingi ya mafuriko barabarani. Mmoja wao wa mbele ni manjano na mwingine wa nyuma ni kahawia. Mtu mmoja amevaa koti nyekundu anaonekana amekaa ndani ya pikipiki ya mbele.